Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wako katika warsha, wakijifunza mambo mbalimbali wameketi kwenye viti na mbele yao kuna meza ndefu, zilizofunikwa kwa vitambaa zikipangwa kwa namna inayoachwa nafasi katikati kwa ajili ya mkufunzi kusimama katika chumba kikubwa walimo kaa kuna madirisha makubwa yenye mapazia yaliyofungwa vizuri.

Watu wazima wamekaa darasani wakimsikiliza mkufunzi ambaye amesimama katikati yao, ziko meza na viti ambavyo vimepangwa katika pande mbili zilizotazamana zikiacha nafasi katikati. Wanafunzi hao wanafatilia kwa umakini kinachofundishwa huku kukiwa na madafutari pamoja na chupa za maji kwenye baadhi ya meza.

Shule ya chekechea, imetenga eneo la wazi la nje kwa ajili ya michezo ya watoto. Zimewekwa bembea za chuma ambazo zimeunganishwa na viti vya plastiki vyenye rangi za njano, bluu na kijani. Uko uzio wa senyenge unaozuia wanafunzi wasitoke kwa ajili ya usalama, kwa sababu ya barabara ya magari iliyopita karibu.

Eneo nadhifu, linalotunzwa vizuri katika shule ya chekechea, limewekwa mabembea ya aina mbalimbali. Watoto wanafurahia muda wao wa michezo wakiwa na walimu wao kwa ajili ya usimamizi na uangalizi wa karibu. Kuna jengo la madarasa pembeni, huku ukuta ukichorwa kwa rangi na vitu tofautitofauti vinavyowavutia wanafunzi katika elimu yao ya awali.

Mwalimu mwanaume amesimama mbele ya darasa akifundisha kuna ubao mweusi nyuma yake ambao umeandikwa kwa chaki kwajili ya kuelekeza zaidi, wanafunzi waliovaa sare zenye rangi ya bluu na nyeupe wamekaa kwenye madawati wakisikiliza kinachofundishwa huku msichana mmoja akiwa amegeuka. Elimu ya msingi huwasaidia watoto kuanza kupata maarifa kwajili ya kuwasaidia kitaaluma.

Fungu la mafaili limewekwa juu ya kabati lililopo katika chumba cha ofisi za shule ya msingi. Rangi zake ni tofauti ikiwemo: bluu, nyeusi, kijani na nyekundu. Yanatumika na walimu katika kuhifadhi taarifa muhimu za kitaaluma za wanafunzi wanaosoma hapo.

Wanafunzi watatu wa kiume wanapita katika eneo la maegesho ya magari huku yakiwapo manne yenye rangi tofauti tofauti. Mandhari ya shule hii ya msingi ni nzuri na ina miti mingi mirefu pamoja na bustani za maua na nyasi zilizotengenezwa vizuri, pia kuna majengo ya ghorofa yaliyo na madarasa.

Majengo katika shule ya msingi yameezekwa kwa mabati lenye rangi ya fedha. Kwenye kila jengo ambalo ni refu, madarasa yametenganishwa na kuwekewa milango pamoja na madirisha ya bluu kwenye kila chumba. Mbele kuna uzio wa maua yaliyokatwa vizuri, pia sehemu kubwa ya wazi yenye nyasi fupi.

Kabati tatu ndogo za vitabu ziko ndani ya moja wapo ya madarasa. Vitabu vimepangwa vizuri ili iwe rahisi kuvichukua, na yupo mwanamke mmoja ambaye amechuchuma akichomoa kimoja wapo ili akakitumie. Upatikanaji wa vitendea kazi kwa walimu au visaidizi kwa wanafunzi katika mazingira ya kujifunza ya shule za sekondari, ni muhimu kwa maendeleo ya elimu.

Wanafunzi wa sekondari katika shule ya wavulana wanafanya mtihani wao wa mwisho. Wamekaa darasani kwa utulivu huku kila mmoja akiwa kwenye kiti na meza yake akiendelea kujibu maswali yaliyoko kwenye karatasi za mitihani. Kuna walimu na wasimamizi ambao wanahakikisha zoezi hilo linafanyika kikamilifu.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu walio wa kike na wa kiume wamekaa kwenye chumba kikubwa wakiwa wamegeukia mbele kumtazama mwalimu anayewafundisha. Viti vimewekwa katika ngazi, vikianzia chini mpaka juu na kuwawezesha walioko mwishoni kabisa waweze kuona vizuri yanayoendelea mbele. Vyuo vikuu hutoa wahitimu wa kada mbalimbali wanaosaidia katika ujenzi wa taifa.

Mwanafunzi mmoja wa kike wa chuo kikuu amesimama mbele ya darasa akifundisha ikiwa ni sehemu ya masomo yake kwa vitendo. Hatua hii muhimu inayowalenga hasa wale wa kanda ya ualimu kuwasaidia wanaosoma katika ngazi ya elimu ya juu, kupata uzoefu ili watakapohitimu wawe wameiva vizuri kwa ajili ya kwenda kufanya kazi.

Wavulana wawili wa chuo cha ufundi wanatumia kompyuta katika kujifunza kwao. Wako kwenye chumba chenye vifaa vya kielektroniki vinavyowapa nafasi ya kufanya mazoezi ya vitendo kulingana na kozi wanazosomea. Wamekalia viti vya mbao nyepesi vilivoungwa kwa vyumba vyembamba.

Wanafunzi wengi wa chuo wanajisomea katika ukumbi mkubwa uliojaa viti na meza. Yapo madirisha makubwa ya vioo pamoja na taa zilizowashwa zinazowawezesha kuona vyema. Ni mazingira mazuri ya kujisomea yanayowafaa wasomi hawa kwa ajili ya kujiinua zaidi kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo waliovaa barakoa wako darasani wakifundishwa. Wamekaa kwenye viti na wanatazama mbele alipo mkufunzi wao ambaye amesimama akiwapa maarifa. Chumba kina madirisha pamoja na taa zinazosaidia kuruhusu mwanga wa kutosha ndani ya darasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa njee kwenye eneo la wazi lenye miti mingi, ambalo limeandaliwa kwa ajili ya watu kujisomea binafsi. Wanajadiliana kuhusiana na masomo yao ili waweze kuelekezana zaidi na kuelewa yale yote waliyofundishwa darasani. Wako wanawake wanne na mwanaume mmoja, na wanatumia vitu kama kalamu, madaftari pamoja na kompyuta mpakato.

Baadhi ya wanafunzi katika chuo cha ufundi wanafanya mazoezi ya vitendo katika darasa mojawapo. Kwa umakini mkubwa wanatumia vifaa mbalimbali vya umeme na vya kieletroniki ambavyo viko juu ya meza. Chumba walichomo kina madirisha ya kutosha yanayoruhusu mwanga ili waweza kuona vizuri.

Katika kufanya mafunzo kivitendo, wanafunzi wa chuo cha ufundi wamefika kwenye eneo la ujenzi wakifuatilia na kushiriki kazi inayoendelea hapo. Wako kwenye jengo kubwa mfano wa ukumbi ambao bado haujapauliwa lakini viko vyuma vilivyowekwa tayari juu kwa ajili ya kuezeka.

Wanafunzi wawili wanaume, waliovalia sare wanatengeneza vifaa vya kielekroniki, wanafanya mazoezi ya vitendo ili iwasaidie kuelewa zaidi, pia wamezungukwa na vitu vingine vinavyotumia umeme ndani ya chumba wanachokitumia. Mafunzo ya ufundi hutoa nafasi kwa watu mbalimbali kujiajiri baada ya kuhitimu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamekaa darasani wakiwa makini kusikiliza kinachoelekezwa, ila mmoja wao anatazama simu. Wako wanaume sita na mwanamke mmoja na wamekaa kwenye viti, huku mbele yao kukiwa na meza ndefu nyeupe. Pembeni kwenye ukuta, kuna vifaa mbalimbali vya kujifunza kwa vitendo.